Hili ni lori jeupe ambalo limegeuzwa kuwa kliniki ya rununu. Lina maandishi Beyond Zero mobile clinic . Kliniki hii hutoa huduma za afya hasaa katika sehemu ambazo hawana hosipitali karibu.

Gari kubwa lililobadilishwa kuwa kliniki ya rununu limeegeshwa nje, likiwa limeandikwa beyond zero mobile clinic. Kliniki hii hutoa huduma za bure kwa kina mama waja wazito. Miti inaonekana nyuma ya kliniki hii.

Gari kubwa lililo badilishwa kuwa kliniki ya rununu limesimama nje likiwa limeandikwa beyond zero mobile clinic . Naona foleni ya watu ambao wamepanga ili kupokea huduma za afya. Kliniki hii hutoa huduma za afya hasa katika sehemu ambazo si rahisi kwao kupata huduma hizi.

Mwanamke aliye valia fulana ya bluu anazungumza na kundi la wanawake ambao wamekusanyika huku wamevalia nguo za rangi tofautitofauti .Mazingira yanaonyesha makaazi duni na taka zimetapakaa arthini. Inawezekana hapa kuna mkutano au mafunzo ya jamii.

Kundi kubwa la watu limekusanyika nje wakubwa kwa wadogo. Gari jeupe pia linaonekana limeegeshwa nyuma yao. Watu wawili wameketi karibu na meza lenye vifaa vya matibabu. Hii inaashiria kuwa ni wahudumu wa afya.

Kuna kundi la watu wanane, waliokaa au kusimama, ndani ya chumba kinachoonekana kama hospitali. Chumba hiki ni cha wanawake kujifungua, ambapo tunaona mama ameketi kwenye kitanda, yeye ndiye ambaye amejifungua mtoto.

Meno ya mbele yanaonekana yakipakwa dawa. Kifaa kinachofanana na mswaki mdogo kinatumika. Lengo hili ni kuhakikisha dawa ya kung'arisha inafunika meno vizuri na sawasawa, huku ikiepuka kuguza fizi. Hii itasaidia kuondoa madoa na kubadilisha rangi ya meno na hatimaye kuyafanya yaonekane meupe zaidi.

Madaktari wawili wa meno, watu wakiwa wamevali ya mavazi maalum ya upasuwaji na barakoa wanonekana. Rifaa mbali mbali ya matibabu ya meno na machine zimetundikwa ukutani, na pia ziko karibu nao. Zikionyesha mazingira ya kliniki ya kisasa ya meno.

Mtu anatabasamu huku akisafisha meno yake. Anatumia kijiti cha asili badala ya mswaki wa kawaida. Kijiti kinaonekana kuwa kimetoka kwenye mmea labda mti wa mswaki. Hii inaonyesha njia ya tamaduni ya usafi wa kinywa.

Meno meupe na yenye kungaa, yanaonekana yakisafishwa na daktari wa meno. Mkono wa daktari umevalia glavu za bluu na umeshikilia kifaa chenye brashi inayozunguka. Kinachotumika kusafisha na kungarisha meno. Mdomo wa mtu huyu umeachwa wazi kidogo, inaashiria huduma ya kitaalamu ya meno.

Kundi la watu wanapita kwenye maji yaliyotuama, huku wengine wanaonekana wakiwa wamesimama ndani ya maji hayo machafu. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati. Hii inaonyesha maisha magumu kutokana na majanga ya mafuriko.

Wazima moto wanne wamevalia sare zao za kujikinga wakiwa na kofia zenye rangi tofauti. Mmoja wao anatumia kifaa cha chuma kufungua mlango. Moshi unaonekana ukitoka. Hali hii inaashiria operesheni ya uokoaji au kudhibiti moto.

Mwanaume anajaribu kuzima moto mkubwa. Anatumia kichaka kibichi kupigapiga moto ili usienee zaidi. Kuna moshi mwingi angani, na nyasi zinateketea. Huenda anajitahidi kuokoa eneo hili lisiungue zaidi.

Gari jeupe la aina ya LandCruiser limesimama, likiwa na bendera nyekundu yenye msalaba mweupe. Bendera hilo linaashiria Shirika la Msalaba Mwekundu. Gari lina paa la kubebea mizigo na vifaa vingine, likionyesha limeandaliwa kwa safari au kazi maalum. Nyuma ya gari kuna jengo linaloonekana kuwa hoteli au makazi.

Watu wengi wamekusanyika wakitazama baadhi wakiwa juu ya majengo. Wafanyakazi wa waokoaji wa msalaba mwekundu, wamevalia sare nyekundu na kofia ngumu, huku wanafanya kazi yao. Kuna uharibifu unaonekana chini kuashiria kitu kimeanguka au kubomoka.

Watu wawili wenye fulana za kuokoa maisha wanaonekana kwenye maji mengi. Makazi yameharibiwa vibaya na mabaki ya nyumba yamefurika. Wanaonekana wakijaribu kuokoa au kusaidia watu waliodhirika na mafuriko.

Wanaume wawili wanamsaindia mamaa, ambaye ameshikilia fimbo kuvuka maji ya mafuriko, upande wakulia watu wamesimama wakitazama. Mazingira yanaonyesha athari ya mvua ambayo husababisha mafuriko.

Kundi la watu limekusanyika. Miongoni mwao mna watoto wanaonekana wakiwa wamebeba bidhaa mbalimbali kama vile mafuta. Mbele yao kuna shehena ya gunia iliyosimama wima. Hapa tunaona wanapokea msaada kutoka serikali au kotoka katika shirika la kibnafsi.

Hapa kuna matukio matatu yanayoonyesha athari za mafuriko. Watu wanajaribu kuokoa mali zao kutoka kwa maji mengi ya kahawia. Nyumba zilizoezekwa kwa mabati zimezingirwa na maji machafu, hali inaashiria uharibifu mkubwa na hatari kwa jamii.

Hili ni soko kubwa ambalo linauza bidhaa tofauti. Kuna mboga na matunda za kila aina. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye visanduku vya mbao na plastiki. Hii inawezesha wateja kuchagua kwa urahisi vitu ambavyo wanaitaji.

Lori la kijani linapakia taka zilizokusanywa kutoka kwenye mtaa wa mabanda. Magunia na mifuko ya rangi tofauti imejaa taka tayari kwa kusafirishwa. Waakazi wa eneo hilo, wakiemo watoto wamesimama pembeni wakitazama shuguli inayoendelea.

Daktari amevaa mavazi ya upasuaji na kofia anaosha mikono yake. Anaonekana akijitayarisha kwa utaratibu wa matibabu hospitalini. Kuna sabuni na vifaa vya usafi vilivyowekwa karibu na bomba.

Watu kadhaa wanachimba mfereji wa maji. Mwanaume anatumia kijiko kuchota mchanga huku mwanamke ndeye ambaye analima. Lengo la kuunda njia hii ni ya maji kupitia labda kwa ajili ya kilimo au kudhibiti mafuriko.

Miamba ya mawe yenye kuvutia imefurika maisha. Samaki wa kupendeza wa aina yote wanaonekana wakiogelea katika maji ya buluu. Mazuri haya yamechunguzwa chini ya bahari kuu. Mandhari ya chini ya maji ni ya ajabu na tulivu.

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu cha Omron, kipo mezani. Kina sehemu mbili, mashine kuu na kamba ya mkono. kipo tayari kutumika kwa ajili ya kufuatilia afya. Mandhari haya yanaonekana kuwa ya hospitalini.

Eneo hili ni maabara lililopangwa vizuri, katikati, tunaona darubini ambayo ni kifaa muhimu sana kinachotumika kukuza vitu vidogo sana visivyoonekana kwa macho ya kawaida. Kama vile seli au sampuli nyingine za kibiolojia.

Hili ni chupa kubwa yenye maandishi Diarim Surgical Spirit . Kuna maelezo yanayoonyesha kuwa ina asilimia sabini ya pombe kwa matumizi ya huduma ya kwanza na matibabu ya upasuaji. Chupa ina onyo la kuhifadhi mahali penye baridi na mbali na watoto. Tarehe ya kutengenezwa ni Agosti mwaka wa 2024 na inaharibika Agosti mwaka wa 2027.

Kipande cha bendeji nyeupe kimetandazwa mezani. Mkasi wa fedha imewekwa juu ya bendeji hiyo. Sehemu ya bandeji bado ipo katika mzinga wake. Vifaa hivi vinaweza kutumika kwa matibabu ya majeraha.

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu cha omron kipo mezani. Kina sehemu mbili, mashine kuu na kamba ya mkono. Kiko tayari kutumika kwa ajili ya kufuatilia afya. Mandhari haya yanaonekana kuwa ya hospitali.

Hii ni dawa ya calpul, dawa ya kutuliza maumivu. Imetengenezwa mahususi kwa ajili ya watoto kuanzia umri wa mwezi mmoja. Inasaidia kupunguza maumivu ya homa inayotokana na mafua, maumivu ya sikio, chanjo na maambukizi ya utotoni.

Kichupa hiki kina virutubisho vya Calcium, Magnesium na D3.Virutubisho hivyo husaidia kujenga na kuimarisha mifupa, pia inasaidia kuzuia ugonjwa wa mifupa. Kuna bonas ya tableti mia jumla kuna tableti mia mbili.

Mfanyikazi wa afya anashikilia mkono wa mtoto mdogo. Anaweka alama kutumia kalamu ya bluu. Hii ni desturi ya kawaida inayotumika katika kampeni za chanjo dhidi ya polio hasa katika nchi zinazoendelea.

Wanawake wawili wamevalia barakoa za bluu usoni. Mwanamke mmoja amebeba watoto pacha huku akisaidiwa na mhudumu wa afya. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya nyumba na mhudumu huyu amekuja kuangalia hao watoto.

Hii ni wadi ya hospitali, labda kwa ajili ya watoto wachanga, au wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum. Kuna vitanda kadhaa vya watoto wadogo, vilivyo na matandiko meupe. Mtoto mmoja amelala kwenye kitanda kimoja cha kulia. Upande wa kulia kuna mashine ya matibabu, iliyo na skrini ya dijitali.

Mfanyikazi wa afya anashikilia mkono wa mtoto mdogo. Anaweka alama kutumia kalamu ya bluu. Hii ni desturi ya kawaida inayotumika katika kampeni za chanjo dhidi ya Polio , hasaa katika nchi zinazoendelea. Huu ni utaratibu muhimu wa kuhakikisha kuwa kila mtoto anayestahili, amepata chanjo na kusaidia wafanyikazi wa afya kufuatilia maendeleo ya kampeni.

Hii ni kituo cha kunawa mikono kilichowekwa nje. Mtungi wenye bomba la majil ipo juu ya mbao. Chupa ya sabuni ipo karibu karibu na mtungi huo. Kuna ndoo nyeupe yenye maandishi yanayoeleza hapo ni pahali pa kutupa taka.

Kofia ya chuma cheusi imewekwa kando. Magoti na viwiko vya mikono vimewekwa kwa jozi. Vifaa hivi vimetengenezwa kwa ajili ya usalama, huenda vinatumika wakati wa kuendesha baiskeli au wakati wa kusketi.

Mashine hii ni kifaa cha mazoezi ya uzito. Inatumika kufanyia mazoezi ya kifua na mikono. Ina sehemu ya kuketi na mikono ya kushika kwa ajili ya kuinua uzito, Mashine hii inapatikana kwenye kumbi za mazoezi.

Mikono miwili ya mtu mzee inaonekana ikiwa imelazwa. Ngozi ya mikono hio imelegea na ina mikunjo mingi inayoashiria umri. Mishipa ya damu inaonekana wazi chini ya ngozi. Kucha za vidole zingine hazipo kabisa na zile zilizopo hazina rangi na hazionekani kuwa zimetunzwa vizuri.

Mchezaji wa raga anaonekana akiwa chini ya uangalizi wa daktari. Daktari amepiga goti akizungumza na mchezaji. Wachezaji wengine wamesimama karibu uwanjani. Hii inaashiria jeraha au uchovu wakati wa mchezo.

Wachezaji wa raga wanashindana vikali uwanjani. Mmoja wa wachezaji anaonekana akianguka chini. Mwamuzi amesimama karibu akifuatilia mchezo. Mazingira ya mchezo yanaonyesha ushindani mkubwa.

Huu ni mgomba wa ndizi ambao umeweka ndizi lakini bado haijakomaa. Litakapokomaa ndizi hii inaweza kupikwa kama matoke au liwachwe liive likuwe kama tunda. Kando yake kuna migomba mengine ya ndizi ambazo hazijazaa. Hali ya hewa inaonekana tulivu kabisa.